Hao ni wachezaji wa mpira wa kikapu aliyebeba mpira na amevaa mavazi ama sare yenye rangi nyeusi ni chezaji wa kenya na kuna mwenzake ambaye amevalia mavazi za kijani ambaye ni mchezaji wa timu ya uganda.

Hapa ni kwenye ofisi la huduma za serikali. Kuna maafisa wawili ambao wanaonekana. Kuna mmoja hapa anayetumia mtambo wa tarakilishi, mbele yake ni afisi wa usalama ambaye ameketi ili kuhudumiwa.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa kandanda. Aliye na mpira kichwani amevalia sare nyekundu. Ni wa timu ya mpira ya ulinzi na hao wengine waliovaa mavazi ya manjano ni wa timu ya Tusker. Tunaona wapo mchezoni na kuna mashabiki ambao wameketi wakiwashangilia.

Hao ni wachezaji wa mpira wa kandanda. Kuna waliovaa Sare ya majani ambao ni Gorrmahia na kuna waliovaa Sare ya manjano ambao ni kikosi cha timu ya AFC Leopard wako uwanjani wakicheza. Tunavyoona huko mbele pia kuna mashabiki ambao wanawashabikia wakicheza.

Hapa tunaona umati wa watu waliosimama. Inaonekana kuwa ni mashabiki wa mpira kwa sababu kuna mmoja aliyebeba bango imeandikwa Al- Azizia FC ambayo ni timu ya mpira. Kuna pia mpiga picha na kuna walinda usalama uwanjani pia wamevalia sare hizo.

Hawa ni mashabiki wa timu ya mpira ya Kenya wakiwa kwenye uwanja wa Kasarani aliyesimama ni rais wa tano wa nchini Kenya rais William Samoe Ruto na aliyeketi chini ni kiongozi wa upinzani Raila Omolo Odinga.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa kandanda, waliovaa sare yenye rangi ya majani. Wachezaji wa timu ya Gor Mahia, kuna wenzao pia waliovaa mavazi yenye rangi ya manjano, kuna mashabiki ambao tunaona pia wameketi huko na wanawashangilia walipocheza huu mchezo.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa kikapu wa timu ya Kenya. Wamevalia sare za nchini Kenya ambao rangi ambao zimechorewa zinaonyesha nchini Kenya .Moja wao huko nyuma amebeba hizo mpira mbili.

Hapa tunaona mtambo wa kitarakilishi, ambayo iko mitandaoni na kwenye mitandao ni mahali pa kujiandikisha ili kupata maji katika idara ya miwasco ambayo inasambaza maji katika kaunti ya migori.

Hili ni picha la mawakili mbali mbali mmoja wao ambaye ni Kalonzo Musyioka mmoja rais wa mawakili nchini kenya Ruth Odhiambo wako kwenye makaazi ya mawakili nchini na wanahutubia wanahabari.

Hapa tunaona hatimiliki mbili ya kusafiri, kuna moja ya rangi ya samawati na kuna nyingine ya rangi mweusi, na pia tunaona michoro ya rangi ya bendera ya kenya ambapo kumewekwa kalamu.

Hawa ni mashabiki wa mpira ambao wako uwanjani kushabikia timu ya Kenya inavyo onekana wengine wao wamevalia mavazi nyekundu ambayo kwa kawaida ni rangi ya Kenya wengine wao pia hawajevaa sare yoyote ya kuwahusisha na nchi ya Kenya.

Hilo jumba ni makazi makuu ya Huduma Kenya ambayo ni afisi za serikali ambapo huduma zote hupatikana, mbele tunaona wafanyikazi ambao wamevalia sare rasmi ya afisi na wamesimama ili kupiga picha.

Mbele tunaona mzungu aliyevalia kofia, shati na suruali, nyuma yake kuna mashabiki wa timu ya Kenya ya raga ambao wamevalia mavazi ya Kenya na kuna mmoja anayepeperusha bendera ya Kenya, wengi wao wanaonekana kushangilia, kwa hivyo inaonekana kuna mechi ambayo inaendelea.

Hapa ni afisi ya huduma ya serikali, tunaona Kuna mama mmoja ambaye Ni ofisa huku, anatumia tarakilishi ili kuhudumiwa huyu msichana ambaye amevalia mavazi meusi na ameshukwa, amekalia kiti chekundu.

Hili ni jengo la serikali na kuna ofisi mbalimbali za huduma za nchi kulingana na vile ambavyo mtu anataka. Tunavyoona kuna maafisa mbalimbali ambao wanatumia mitambo ya tarakilishi na kuna mteja mmoja anayeonekana kuketi kwenye kiti akihudumiwa na afisa mmoja.

Hapa ni ofisi ya huduma ya serekali. Tunaona kuna mwanaume mmoja aliyeketi chini na kuna wafanyikazi wa hili ofisi wanne ambao wawili wamekaa na wawili wamesimama. Pia kuna afisa wa kisheria ambaye amesimama hapo.

Hapa ni mahakamani kwa vile tunaona watu waliovaa mavazi rasmi ya mawakili, pindi tu wanapokuwa mahakamani. Kuna wengine wanaoangali na kupekua vikaratasi vyao, ili wanapoanza kesi wajue wanachoongelea.

Tunaona raisi mstaafu wa nne wa jamhuri ya Kenya mheshimiwa Uhuru Mwigai Kenyatta akisalimiana na (governor) wa kwanza wa mji wa Nairobi daktari Evans Kidero pamoja nao ni wengine na askari ambae ako nyuma yao pia.

Hawa ni mashabiki wa chama fulani cha wanasiasa nchini kenya ambayo ilikua inaitwa PNU.Chama hichi pia kiliweza kuvunjwa na kiongozi wao Martha Karua. Mbele tunaona mtu mmoja aliyefurahi sana amevalia shati yenye rangi ya nyeusi kando yake pia kuna wengine ambao wamebeba bango.

Hapa ni ofisi ya huduma Kenya ambapo wananchi hupata huduma katika serkali ya Kenya ambapo wananchikuna hasa moja ambayo anashaghulikia mtu wa serkali kuan hasa moja ambaye anashughulikia mtu moja aliyefaa nguo ya rangi nyeuzi nakofia nyukindu amefalia parokoa.

Hapa kuna maafisa wa huduma ya serikali ambao wameketi kwenye meza wakitumia mtambo ya tarakilishi. Twaona pia kuna viti mingi, rangi ya samawati na kuna watu nyuma yao. Magari pia yameegezwa hapo nyuma. Hapa, unaweza pata pia vyeti kutoka kwenye ofisi ya upelelezi.

Hapa tunaona aliyevaa kofia ni rais wa tano wa nchini Kenya, Mheshimiwa William Samoei Ruto anasalimia mashabiki wake ambao wanaonekana kuwa na furaha. Tunaona kuna umati mkubwa ambao labda wanangoja kuhutubiwa na rais.

Hawa ni mashabiki ya timu ya kenya ya raga. Wamevaa mavazi rasmi ya timu hiyo ambayo ni nyekundu na michoro ya bendera ya kenya, Wanaoenekana kushangilia kwa kuwa kuna mechi inayoendelea, huko nyuma kuna ambao wamebeba bendera ya kenya ili kushangilia nayo.

Hapa tunaona watu wenye umri wa juu wanaoaandika, kwa hii upande ni wanaume ndio wanaandika na kando yao kuna mwanadada mmoja ambaye anaonekana kukagua jinsi wanavyoandika.

Hapa ni ofisi ya huduma ya serekali, ambapo wananchi wanaweza kupata huduma zozote za serekali. Tunaona kuwa maofisa wa serekali ambao wanatumia tarakilishi kuhudumia hawa wanaume wawili walioketi hapo mbele.

Hapa tunaona wanaume wanne, watatu wanakaa kuwa maofisa wa serikali kwa mavazi waliyovaa na mmoja wao ambaye anavalia barakoa anakabithiwa kitambulisho chake na afisa mmoja.

Hawa ni mashabiki wa mpira wa kandanda, wamevaa mavazi rasmi ya timu ya Tusker FC nchini Kenya. Huyu wa kwanza anaonekana kushabikia labda ushindi ama kuna mechi ambayo bado inaendelea ,kwa kawaida mashabiki hua na msisimuko.

Picha ya kwanza ni sherehe ya uchaguzi ya wakili tunaona mawakili tunaona mawakili hao hao wawili wanakula kiapo wakitumia bibilia baada ya kuhitimu kutoka shule ya sheria, picha ya pili ni mawakili baada ya kufuzu wamepiga picha Kwa kikundi baada ya kuvalia mavazi rasmi ya kisheria

Hapa tunaona rais wa tano wa jamhuri ya Kenya, mheshimiwa Wiliam Samoei Ruto pamoja na mume wa kwaza wa taifa Racheal Ruto. Hii ni siku ya kuapishwa kwa rais kwa kuwa amebeba biblia juu akiapishwa.

Hawa ni mashabiki wa timu ya kenya ya raga. Wamebeba bendera ya nchi ya kenya na nyuma kuna pia bendera ya nchi ya uganda. Kuna mmoja wao amevalia sare ya timu ya Arsenal alikiwa ameshikilia bendera ya nchi ya kenya.

Hawa ni wafuasi wa chama cha Jubilee. Aliyeketi katikati ni gavana wa pili wa mji wa nairobi Micheal Mbuvi Sonko na wote wamevalia nguo nyekundu ambayo ilikuwa ndiyo sare ya chama cha jubilee. Wengine wamevalia pia kofia yenye rangi ya manjano.

Hawa ni watu waliotoka kwenye kikundi fulani. Hicho kikundi kina sare ya mavazi yenye marangi ya samawati kwa kuonekana ndizo hawa watu wamevaa. Kwa ishara wanainua mkono na wengi wao wako na furaha.

Hili ni mchezo wa kuruka kwa umbali, tunaona mchezaji ambaye amevaa vazi nyekundu, ameruka uku juu hewa na pia kuna watu ambaye wameketi chini, wakimwangalia anavyio ruka.

Hapa ni kwenye ofisi za huduma za serikali. Tunapo wafanyikazi mbalimbali wanne wanaonekana vizuri wa serikali. Na mmoja wao anatumia mtambo wa tarakilishi kufanya kazi.

Hapa ni ofisi ya usafiri, tunaona kuna watu wasaba, ila moja haionekani vizuri . Hawa sita wamevaa barakoa na mmoja wao amevaa kofia. Inaonekana kuwa hao ni wateja ambao wanangoja kuhudumiwa.

Hawa ni watu walioketi kwa utaratibu kungoja kuhudumiwa kwenye ofisi la serikali. Hapo nyuma imeandikwa huduma Kenya. Kumaanisha ni afisi za kiserikali ambazo huduma zote za serikali hupatikani.

Hili ni ofisi la huduma la serikali. Kuna wanaume watatu ambao wamevalia suti weusi na kuna mama mmoja ambaye amevalia sare rasmi ya hii ofisi anawasaidia ili kujiandikisha kwenye ile ofisi.

Hawa ni mashabiki wa timu ya kenya ya raga, kuna waliovaa mavazi mekundu ambayo kwa kawaida ni za kenya, pia kuna wanao peperusha vijibendera za kenya, wanaonekana kushabiki kwa kuwa kuna mechi ambayo inaendelea.

Hapa ni kwenye ofisi za huduma za serikali ya Kenya. Ambako wananchi hukuja kupata huduma zote za serikali. Kuna mwanadada mmoja ambaye ndio afisa kwa hii ofisi. Anatumia mtambo wa tarakilishi. Anazungumza na mwanaume ambaye amevalia kofia nyeupe na suti. Anajaribu kumweleza jinsi mambo yanavyo fanywa uko.

Hapa ni ofisi ya huduma kenya ambapo wananchi hupata huduma za nchi kuna afisa mmoja ambaye amevalia vazi nyeupe ambayo ameketi na kuna mtambo wa tarakilishi mbele yake. Kuna pia wanaume wanne ambao ni wateja ambao wamekuja kuhudumiwa mmoja ambaye amebeba karatasi akitaka kumkabidhii huyo ofisa.

Hao Ni wachezaji Wa Mpira Wa kandanda ambao wameweza kujishindia kikombe Niwa nchini Kenya Kwa mana wamevalia medali yenye rangi ya bendera ya Kenya Kuna mtoto mmoja apo chini ambaye ameweza kubeba Mpira ilikutonyesha kua ulikua mchezo wa kandanda.

Hapa tunaona watu kadhaa ambao wako kwenye sehemu ya kukusanya hatimiliki ya kusafiri. kuna mama mmoja ambaye amembemba karatasi imeandikwa Kenya ambaye ndiye anaonekana kuwa anapeana hizi hatimiliki. Watu pia wanandika majina ili kuonyesha kuwa wamechukua hatimiliki hizo.

Hapa ni ofisi za Huduma Kenya ambazo ni ofisi penye huduma zote za serikali hupatikana. Tunaona kuna mitambo ya tarakilishi ambazo zinatumiwa maeneo hii, kuna wateja ambao pia wameketi wakisubiri kuhudumiwa.

Hapa tunaona jaji mkuu wa mahakama kuu nchini Kenya. Daktari Martha Koome pamoja na majaji wengine wa mahakama kuu . Na wanasheria wengine ambao wamesimama nao.

Hawa na wachezaji wa timu ya Kenya ya mpira ya kikapu. Wamevalia sare nyeupe ambayo imeandikwa Kenya na pia kuna bendera ambayo iko juu ya Kenya. Mchezo huu ni mchezo wa kuigiza ambazo huchezwa kwa njia ya bidhaa kama kikapu ambapo mpira unapaswa kuingizwa.

Hawa watatu ni wachezaji wa timu ya Kenya. Ni wanariadha wamevalia mavazi ya nchi. Wanakaa kuwa na furaha baada ya kushinda mbio hizi. Nyuma yao pia kuna mchezaji mmoja ambaye haonekani kuwa ana furaha. Pia tunaona mashabiki ambao wameketi ili kushabikia.

hili ni ofisi la huduma za serikali na wafanyikazi wa huduma wamekaa chini wakitumia mtambo wa tarakilishi, na pia kuna wengine watatu ambao wamesimama ili kuonyesha jinsi wanavyopaswa kufanya. Kuna wateja ambao wameketi chini wakingoja kuhudumiwa na pia kuna ofisi wa kisalama ambaye amesimama.

Hili ni ofisi la huduma la mambo ya wahamiaji na udhibiti wa vyeti vya kusafiri. Mbele tunaona Naibu wa Rais Mheshimiwa Abraham Kithure Kindiki akizungumzana na wenzake na kuna watu pia nyuma yao. Kando yao kuna afisa wa usalama ambaye amevalia mavazi rasmi na barakoa usoni.

Hapa ni ofisi za Huduma Kenya ambapo wananchi hukuja kupata huduma zote za serikali. Kuna foleni na kuna pia wateja ambao wameketi wakisubiri kupatiwa huduma, kuna pia afisa wa usalama ambao wameletwa huku ili kuhakikisha kuna usalama na utaratibu.

Huyu Ni jaji mkuu wa mahaka ya juu nchini Kenya. Anaitwa daktari Martha Koome na anaonekana kuwa anahutubia watu fulani hapo aliposimama.

Hapa tunaona kiongozi wa chama cha upinzani, akiwa amesimama juu ya gari pamoja na mke wake ambao wamevalia sare. Hii ni mwaka wa 2022, alipokuwa anawania urais. Inaonekana walikuwa wanapigia kampeni.

Hawa ni mashabiki wa mpira, inavyo onekana wanashangilia, kuna mmoja ambaye ana vuvuzela yenye rangi ya samawati kuna mwingine pia amabeba filimbi na wanashangilia kwa kua kuna mechi inayoendelea.

Hili ni ofisi la Huduma Kenya ambayo wananchi hukuja kupata huduma zote za serikali. Tunaona kuna wafanyikazi kadhaa ambao wamevaa sare na pia kuna waziri mstaafu ambaye pia aliweza kuwa spika wa bunge Justin Muturi.

Hapa tunaona mfumo wa upatanishi wa mahakama ambao unafaa kuambatana na sheria za mahakama. Kwa kifupi, wanao tumia hii mfumo ni wale ambao hawapendi kutumia njia za kawaida ya mahakama. Wanapaswa kuongea kivyao na kupata suluhu kwa shida zao

Hawa ni mashabiki wa kandanda. Wamevalia zile sare za timu ya Gormahia nchini Kenya, kwa hivyo ni mashibiki wa timu hiyo wamesimama ili kushabikia timu hiyo. Inaonekana kuwa wako na mechi ambayo inaendelea. Pia kuna mmoja aliyebeba bendera ya timu hiyo mweupe.

Hapa tunaona, rais mstaafu wa nne wa nchini Kenya, Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta akikula kiapo baada ya kuchaguliwa kuwa rais. Upande mmoja tunaona msajili mkuu wa mahakama mstaafu Anne Amadi na upande mwingine tunaona bibi yake rais mstaafu ambaye anaitwa Margaret Kenyatta.

Hapa ni ofisi za huduma za serikali, kuna afisa mmojaa ambaye amevalia sare za huduma ambaye anahudumia hao wawili waliosimama mbele yake. Kuna vitengo tofauti tofauti za serikali ambao zinapatikana humu na wakewekelea hapo nambari za kulipia vitu na kupata huduma unazohitaji

Hapa tunaona mashabiki wa timu ya kitaifa ya kenya, wamevalia vazi nyekundu na wanashabiki. Alafu kuna mmoja wao ambaye amebeba bendera ya nchi ya Kenya kuonyesha yeye ni shabiki.

Hawa ni mashabiki wa mchezo wa mpira wa kandanda nchini kenya, waliovaa mavazi ya manjano ni mashabiki wa timu ya mpira ya Tusker, waliovaa mavazi ya rangi majani ni mashabiki wa mpira wa timu ya Gor Mahia.

Hapa ni kwenye uwanja, ambako Kuna mchezo ambayo inaendelea . Ambako kuna Mchezo inaendelea. Mchezo inayoendelea ni ya riadha . Naona wachezaji wamejipanga na riadha wamejipanga katika foleni na pia mashababiki wanashabikia wanariadha Hawa.

Kuna maafisa wa serikali ambao wamevalia mavazi za huduma. Ni maafisa ambao wametumwa ili kuandikisha wananchi kwa Huduma Namba ambayo ilitarajiwa kutumika kutambulisha wananchi. Wananchi hao pia wamekuja kwa umati na wengine wao wamevaa barakoa wakitegea kuhudumiwa.

Hii ni benki . Kuna wateja ambao wameketi chini wanaoongoja kuhudumiwa, pia kuna wale ambao wamesimama ambao kwa Sasa wanaudhumiwa . Pia Kuna wengine wamesimama tu kwa sababu wajepata Mahali pa kukaa Ili waudumiwe.

Hawa ni mashabiki wa mpira wa kandanda, wengine wao wamevaa sare nyekundu, ambayo ni sare ya timu ya kandanda ya Ulinzi stars, nchini Kenya. ila wengine hawajavaa sare yeyote.

Huyu ni shabiki mkubwa Wa Raisi mstaafu ambaye pia alishaaga dunia, Raisi wa pili wa Kenya, Daniel Toroitich Arab Moi. Amevalia kofia ambazo zimeandikwa kura Kwa Moi Kwa kuwa anampigia debe huyo mwenda zake.

Hawa ni mashabiki wa timu ya kenya ya raga. Tunaona kuna wengine waliovaa mavazi ya timu tofauti tofauti na kuna mmoja wao aliyesimama mbele yao amejivalisha bendera ya Kenya.

Hili ni chana cha jubilee ambalo lilikuwa chama ya rais mstaafu wa nne wa Kenya, mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Chama hichi bado kiko ila uongozi wake ulibadilika. Kuna ishara ya amani ambayo imeonyeshwa kwa kutumia ndege aliyebeba watawi mdomoni.

Hao ni mashabiki wa timu ya raga ya Kenya kwa mfano huyu mwanadada ambaye amesimama amevaa miwani amevalia sare rasmi ya timu hiyo kuna pia mwanaume mmoja ameketi na amevalia sare hiyo. Kuna mashabiki wengine tunao waona wameketi chini.

Hao ni wachezaji wa mpira wa kandanda ni wachezaji wa timu ya FC Leorpad kulingana na sare waliovaa ya samawati na michoro ya rangi ya weupe. Wanaonekana kukusanyika ili kupata wawaidha kutoka kwa wenzao, tunaona pia kuna mashabiki ambao wameketi huko ili kuwashabikia wakicheza.

Kuna mchezaji mmoja aliyevalia sare za timu ya kandanda ya ulizi stars ambaye ameweza kujisajili na timu hiyo. Jina lake ni R Silvane na anasalimiwa hapo na mmoja wapo viongozi wa timu hiyo.

Hapa aliyevalia mavazi rasmi ya mahakamani ni jaji mkuu wa mahakama kuu mheshimiwa Martha Koome na aliyevaa suti ya rangi ya jivu ni rais wa tano wa kenya mheshimiwa William Samoei Ruto nyuma yao kuna watu wanaotembea pamoja na afisa wa usalama.

Hawa ni wachezaji wa mbio za riadha. Kuna baadhi yao wamevaa mavazi ya manjano na samawati, halafu kuna mkenya ambaye amevalia mavazi yenye michoro ya rangi ya bendera ya Kenya. Tunaona mashabiki pia wameketi wakiwashabikia.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa kandanda wanao uwanjani aliye vaa manjano ni wachezaji wa timu ya gormahia. Na aliyevaa jezi ya samawati na nyeupe ni mchezaji wa timu ya fc leopards.

Hapa tunaona ni kituo cha uduma la nchi. Hapa ndipo tunapata huduma zote za kiserekali kama vile: kupata vyeti mbalimbali , kujiandikisha kitambulisho na mambo mengi za kiserekali . Tunaona watu wamekaa wakingoja kuudumiwa. Najua wengine wanaudhumiwa kwa sasa.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa kadada. Ni wa timu ya Ulinzi Stars nchini Kenya. Kwa sasa wamevalia sare nyekundu na wanategea kuaza mechi wakifanya mazoezi.

Hapa tunaona viongozi mbali mbali wa chama cha ODM, wamesimama katika makaazi yao makuu wanakaa kuhutubia wanahabari.

Hapa ni ofisi za huduma za Kenya na kuna umati ambao umekuja kujisajili. Kuna mmoja ambaye anasajilishwa kwa sasa na afisa amemshika kidole ili awekelee kwenye karatasi. Pia, kuna mtu anayepiga picha. Wengi wao wanaonekana kuvaa barakoa usoni.

Hapa ni kwenye ofisi za huduma za serikali ambapo wananchi hukuja kupata huduma zote. Kuna mama mmoja aliyevalia kofia na shati nyekundu ambaye anasaidiwa na huyu afisa ambaye amevalia mavazi ya serikali kujisajilisha.

Hapa ni kwenye ofisi za huduma za serikali. Wahudumu wanatumia mitambo ya tarakilishi ili kufanya kazi yao. Kuna huyu mama mmoja ambaye amevalia mavazi ya majani ambaye anaonyeshwa jinsi ya kupata huduma kwenye mtandao kutumia tarakilishi.

Huyu ni mwakilishi wa mama katika kaunti ya mjini Nairobi ambaye aliistaafu, anaitwa mheshimiwa Rachael Shebesh. Kwenye bango anasema kuwa anasimamia imani .Hili ni kuelekea uchaguzi wa elfu mbili kumi na saba.

Hapa ni ofisi za huduma ya nchini Kenya. kwa hizi ofisi unaweza pata huduma zote za serikali kwa jumba moja. Kuna wafanyikazi wamevalia sare. Ni shati nyeupe na chini wamevalia nguo yenye rangi mweusi.

Tunaona wafanyikazi mbalimbali wa serekali, wakwanza ni jaji mkuu nchini kenya daitari martha Koome ambayo amekabidhiliwa vitabu viwili mikononi na pia tunaona governor wa bomet isaac ruto

Hapa tunaona kikosi cha timu ya mpira ya kandanda. Wachezaji wa timu ya Al-Aziza ambao wanaonekana kuwa na furaha kwa kuwa labda wameshinda ama wamefunga bao.

Huyu ni jaji mkuu katika mahakama kuu ya kenya ambaye anaitwa mheshimiwa Martha koome. Inaonekana kuwa anahutubia watu fulani kuhusiana na maneno ya mahakama amevalia vazi ya kitenge.

Hawa ni mashabiki wa timu ya raga ya Kenya, tunavyoona ni watatu ambao wamejipaka rangi za kenya ,wamevalia pia mavazi ya kenya ambayo ni ishara pia ni mashabiki.

Hawa ni wanadada wachezaji wa mpira ya kandanda, tunaona ni kumi na moja, na kumi wao wamevaa sare nyeupe na michoro ya rangi ya majani. Mlinda lango amevalia samawati na majani, tunaona wanacheza mpira ya chapa dimba.

Kiongozi wa upinzani Raila Amollo Odinga, anapigwa picha. Amesimama mbele ya ubao mkubwa mweupe ili aweze kupigwa picha vizuri. Kando yake kuna wanaume wengi ambao wanakaa kumsubiri amalize hiyo shughuli ya kupigwa picha.

Hawa waliovaa sare ni maafisa wa serikali amba wanafanya katika ofisi za huduma za nchi, hapa wamekalia pamoja na umati ambao wanahudumiwa, wanatumia mitambo ya tarakilishi, naye namwona mmoja huyu mwana dada amevalia sare hizi, amevalia pia parakoa usoni.

Hapa ni jengo la huduma kenya ambapo wananchi hupata huduma zote za kiserekali tunaona wafanyakazi wa umma wawili ambao wanapaswa kuhudumia wananchi na pia kuna viti hapo kando ambazo wateja wanakalia wakigonja kuhudumiwa.

Hapa tunaona watu sita, mmoja wao haonekani vizuri, mmoja wao ni askari. Wanne wanaonekana kutoka katika jengo ambalo lina kituo cha huduma ambapo huduma zote za serikali za nchi hupatikana.

Hawa ni mashabiki wa mchezo wa raga wa Kenya kwa kuwa kuna mmoja wao amevalia jezi rasmi ya timu ya Tusker ya raga. Wengi wao wamebeba bendera ya nchi ya Kenya wakipeperusha na wanaonekana kuwa na furaha inaweza kuwa kuna mechi inaendelea ama kuna ushindi ambao umetokea.

Hapa inaonekana kuwa ni mahali pa kupata huduma za kiserikali, kwa sababu kwa meza moja tunaona pahali pa kujiandikisha kupata cheti cha mwendo mema na pia kando yake tunaona afisi ya mamlaka ya kitaifa ya usafiri na usalama barabarani .

Hawa ni wachezaji wa mpira wa kikapu tunaona wachezaji wawili ambao wamevaa mavazi ya samawati na pia kuna wengine wenye wamevaa mavazi nyekundu na michoro ya manjano pia tunaona shabiki wao huko chini.

Hili ni ofisi la huduma la serikali

Hili ni kitabu cha mahakama ambayo inatoa maelezo kuhusu mwongozo wa sera na taratibu za rasilimali za binadamu. Kimetengenezwa na mahakama ili kusaidia wananchi kujulia sera za mahakama na pia jinsi wanavyoweza kujisaidia kulingana na mahakama.

Hawa ni mashabiki wa timu taifa la kenya wanaonekana kuwa na furaha labda kuna ushindi ama wanatarajia ushindi. Wamevalia bendera ya nchi ya kenya kama vazi pia.

Huu ni mchezo wa mpira wa kikapu kuna wachezaji ambao wamevaa sare nyeupe alafu kuna mchezaji mmoja ambaye amevaa sare samawati naye ndiye ameshikilia mpira pia tunaweza ona kuna mashabiki hapa wanawashughulikia.

Hawa ni mashabiki wa kitaifa wa Kenya kwa sababu wamevaa mavazi ya kitaifa ambayo huvaliwa na wachezaji wa raga na pia kulingana na rangi ambazo wamejipaka usoni wa Kenya.

Hili ni jumba la maofisi ya Huduma Kenya. Kwenye jengo hili Kuna maofisi mbali mbali ambapo wananchi hukuja kupata huduma. Tunavyo ona Kuna wananchi ambao wameketi kwenye viti waki ng'oja kuhudumiwa. Na pia Kuna afisa wa polisi anaye pita hapo Ili kuhakikisha kwamba Kuna usakama.

Hili ni timu ya soka ya wanadada. Wanadada hawa wanakaa kuwa na mechi fulani ambayo inapaswa kuendelea. Wamevalia sare ya samawati. Pia tunaweza ona kwenye viti kuna mashabiki ambao wanangoja mechi iendelee. Kwa sasa timu hii inapata mawaidha kutoka kwa wengine.

Hili ni mkutano ya kuangazia mambo ya mahakama. Katikati tunaye jaji mkuu nchini Kenya, daktari Martha Koome kwa upande mwingine ni raisi wa tano wa nchi ya Kenya, mheshimiwa William Samoei Ruto na kwa upande mwingine ni spika wa bunge mheshimiwa Moses Masika Wetangula ambao wamebeba vitabu mkononi.

Hapa tunaona katikati jaji mkuu wa mahakama ya juu inchini Kenya, Daktari Martha Koome. Kando yake ni msajili mkuu wa mahakama mstaafu Anna Madi. Hii ni siku ya kula kiapo kwa jaji mkuu kwa sababu anaapishwa kutumia bibilia aliyopewa.

Hapa ni pahali pa kupata huduma za serikali, ambayo inaonekana kuwa imetengenezwa kwa njia ya dharura. Kuna wafanyikazi ambao wanatumia mitambo ya tarakilishi ili kuendeleza kazi hizi. Wamevalia sare rasmi za ofisi na kuvalia pia barakoa. Kuna wateja ambao wamekaa chini wakisubiri kuhudumiwa.

Hapa ni kwenye ofisi fulani, kuna mama mmoja ambaye anawaonyesha kwenye mitambo ya tarakilishi watu wawili ambao wamevaa suti kuna mtoto ambaye amekaa pia kando akichungulia, tunaona rafu pia ya vitabu na makaratasi ambayo iko nyuma yao.

Hapa kuna rais wa nne mstaafu wa nchini Kenya mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Amemshika mkono pia Seneta mstaafu Millicent Omanga. Wanaonekana kuwa na furaha wapo walipo.

Hapa wafanyakazi wa ofisi ya huduma wa serikali wamevalia sare yenye rangi ya majani na barakoa usoni moja wao amevalia kofia na kubeba kalamu mkononi anaonekana kutoa maelezo fulani kwa watu kuna mtu moja pia amabaye amevalia shati la rangi nyekundu na barakoa.

Huyu wa kwanza ni jaji mkuu wa mahakama nchini Kenya, Daktari Martha Koome, ambaye amevalia vazi rasmi lake la mahakama. Anayemuonyesha saa mkononi ni rais wa tano wa Kenya, Mheshimiwa William Samoei Ruto.

Hili ni ofisi la huduma la serikali. Tunaona kuna maafisa wanne wanaotumia tarakilishi katika ofisi. Watatu wanaonekana vizuri wamevaa barakoa, na wamevalia mavazi za ofisi.

Tinga tinga hili ni ambalo linatumika kwa ujenzi mbali mbali kama barabara, bwawa, linatumika pia kuchimba. Tunaona pia kuna mtaro wa saruji ambao umetengenezwa kwa simiti. Jumba la ghorofa pia liko hapo kando, ambalo watu wanaishi.

Hawa ni mashabiki wa timu ya mpira ya kandanda nchini kenya. Hii ni timu ya Gor mahia, mwanadada huyo amebeba bendera ya timu hiyo mmoja wao amebeba firibi ambayo amewekelea mdomoni kuna mwingine amebeba taa wa mafuta ambao amewasha.

Hapa kuna majaji na wafanyikazi wa mahakama wakiongozwa na jaji mkuu Martha Koome kuna pia rais wa mawakili nchini Kenya , Faith Odhiambo na kuna gavana wa kaunti ya Nairobi mheshimiwa Johnson Sakaja.